Soko ni mahali ambapo bidhaa na huduma hubadilishwa kati ya wauzaji na wanunuzi. Masoko yanaweza kuwa ya kimwili, kama vile sokoni, au ya mtandaoni kupitia intaneti.

Huduma za mali isiyohamishika. Ni shughuli zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi ya ardhi na majengo. Watoa huduma hizi hufanya kazi kama madaleli, mashauri au wasimamizi wa mali.